Ndani ya benki ya Equity, wahudumu wamevaa sare nadhifu wakiwahudumia wateja kwa ustadi, huku wengine wakiwa kwenye foleni wakisubiri huduma mbalimbali kama kutoa na kuweka pesa. Mazingira yakiwa safi, tulivu na yenye usalama unaoleta hali ya kuaminiwa.

Mteja ameshika pesa aina ya dola katika ofisi inayotoa huduma za kifedha, yenye mandhari mazuri na mtoa huduma makini ambaye anaratibu shughuli zote za kibenki, ikiwepo miamala ya kutoa na kuweka pesa.

Mdada amesimama kwa umakini na umaridadi mbele ya mashine ya KCB ATM, anatoa fedha kwa kutumia kadi yake kwa urahisi, usalama na kwa huduma ya haraka inayotegemewa kila siku.

Mwanamke mmoja kutoka benki ya Absa, amesimama kwa kujiamini, ameshika maikurofoni na anatangaza kwa umma huduma bora za kifedha, zinazolenga kuboresha maisha ya wateja na kuimarisha uchumi wa jamii.

Watu mbalimbali wanafurahia burudani ndani ya baayenye muonekano wa kuvutia, taa za kisasa, na vinywaji vya aina mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio maridadi. Wanaburudika kwa muziki laini na huduma bora kwa usiku wa kipekee wa starehe.

ndani ya baa ya kisasa samani mbalimbali kama vile meza za kuvutia ,viti vya kifahari na makochi ya kisasa yakipangwa kwa mpangilio maridadi yanaovutia macho .vinywaji vimepagwa kwa ustadi katika kaunta na juu ya meza ,huku taa zenye mwanga wa wastani zikimulika kwa ustadi ili kuhimarisha mandhari na kotoa hali ya hewa tulivu na starehe kwa wateja.

Ndani ya jumba la starehe lenye samani za kisasa na mwangaza hafifu wa taa za mbali, vinywaji mbalimbali vya kileo vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Wateja wameketi kwa utulivu wakifurahia vinywaji wahudumu waliovaa sare wanaodumu kwa ustadi, mmoja wao amesimama akiwasilisha bili kwa mteja.

Vinywaji mbalimbali vya vieleo vimepangwa kwa mpangilio maridadi kwenye rafu ndani ya kaunta ya baa, mwanaume mmoja amesimama karibu, picha nzuri za ukutani zinapamba mazingira huku viti maalum vikiwa tayari kwa wateja wanaosubiri au wanaofurahia huduma kwa utulivu .

Magari madogo meusi yakiwa katika mpangilio mzuri na wa kuvutia katika eneo la mauzo, ikiashiria ubora na maandalizi ya wauzaji wa magari kuwahudumia wateja kwa uaminifu, na umaridadi wa hali ya juu.

Magari madogo yenye rangi mbali mbali kama nyekundu, nyeupe na nyinginezo, yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wauzaji wa magari, tayari kuuza kwa wateja wanaohitaji muonekano wa kisasa, ubora na huduma bora za usafiri wa kuaminika.

Magari madogo yamepangwa kwa utaratibu na mpangilio mzuri ndani ya eneo la wauzaji, tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta muonekano wa kisasa na wakuvutia, huku miti mingi imesimama kwa utulivu na majengo marefu ya magorofa yamejengwa kukamilisha mandhari ya kibiashara yenye mvuto wa kisasa.

Magari yamepangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia ndani ya eneo la wauzaji magari. Kila moja likiwa limeng'arishwa na tayari kwa kuuzwa, kuonyesha ubora, aina tofauti na mvuto wa kisasa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kuaminika.

Gari lenye muonekano mzuri kwa ndani, limehifadhiwa vizuri katika eneo la uuzaji, likiwa tayari kuuzwa kwa wateja wanaohitaji usafiri wa kisasa na bora, kwa ajili ya matumizi ya kila siku na kuimarisha urahisi wa maisha kwa ubora unaoaminika.

Magari madogo ya biashara, yamepangwa kwa uangalifu katika eneo la wauzaji magari, yakionyesha mazingira nadhifu na utayari wa kuwahudumia wateja, wanaotafuta usafiri wa kuaminika kwa matumizi ya kila siku.

Magari madogo yenye rangi na miundo ya kisasa, yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya eneo la wa wauzaji wa magari, tayari kuuzwa kwa wateja wanaohitaji usafiri bora, wa kisasa, wenye kuaminika na unaovutia kwa matumizi ya kila siku.

Mashine ya kisasa ya maziwa, iko ndani ya duka la bidhaa mbalimbali za maziwa, yanayotoa huduma bora kila siku. Mwanaume mmoja amesimama akiendelea kujihudumia huduma hiyo safi na yenye ubora katika kikombe, kwa matumizi mbalimbali yanayochangia afya njema ya mlaji.

Mteja anaelekea katika duka la bidhaa la maziwa, linalo milikiwa na (Nakiene Dairy Product Limited) kwa ajili ya kununua maziwa safi. Mitungi ya chuma ya kuhifadhia maziwa imewekwa nje, hali inayo ashiria huduma za uwakika na maandalizi bora ya kuhudumia wateja kila siku.

Mwanamke na mwanaume, wamesimama kwa utulivu mbele ya mashine ya kisasa inayotoa maziwa. Wanapeana maelekezo kwa umakini, jinsi ya kuitumia wakihakikisha wanapata huduma safi, salama na yenye viwango bora, kwa mahitaji yao ya kila siku.

Mashine safi ya Embakasi People Love Kanaani Dairasi ikitoa huduma za bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe yenye radha nzuri na tamu, yenye virutubisho madhubuti kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Mashine ya kisasa ya maziwa ikiwa tayari kutoa huduma ndani ya duka la maziwa, ikirahisisha upatikanaji wa bidhaa hizo safi kwa wateja kwa haraka na kwa viwango vya ubora vinavyohutajika

Ndani ya duka la bidhaa za maziwa, mtu mmoja amesimama akiwa ameshika jagi la plastiki anaweka maziwa kwenye chupa safi jagi la kuchemshia likiwa karibu na jokofu linalo hifadhi bidhaa hizo kwa ubora na usafi. Kiti cha plastiki kipo tayari kwa kukaliwa ilikutoa huduma kwa wateja kila siku.

Wateja mbalimbali wamesimama kwenye mashine ya kisasa ya maziwa inayoendeshwa na Mranga Kaunti krimrais baadhi yao tayari wamefungiwa maziwa kwenye mifuko ya plastiki, wengine wanasubiri huduma kwa utulivu, vyombo kama, jaba, ndoo, na mifuko vimewekwa nje kwa ajili kutunza taka ili kudumisha usafi wa mazingira hayo kila siku.

Duka linalouza bidhaa za maziwa zikiwepo na bidhaa nyinginezo kama mayai, ugali, keki, na mtindi kwaajili ya matumizi ya wateja wa kila siku. Huku wateja wawili wakiwa wameketi kwa utulivu dukani wakisubiri huduma.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama katika mashine inayotoa huduma ya bidhaa ya maziwa safi ya ng'ombe, yanayosaidia kujenga afya bora kwa watoto, na wakubwa kutumika kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Mteja mwanaume anamimina maziwa kwenye kikombe kwa kutumia jagi aliloshika mkononi. Vikombe vingine vimepangwa kwa mpangilio mzuri mezani, tayari kuwahudumia wateja wanaofika kila siku kufurahia huduma katika eneo hilo.

Mashine safi ya kisasa ya maziwa ya tachi ndani ya duka la bidhaa za maziwa ikiwa tayari kutoa huduma kwa wateja muda wote na kurahisisha upatikanaji wa maziwa safi na salama kwa wanunuzi kila siku .

Jokofu lililochorwa picha ya ng'ombe na kuandikwa "MILK ATM" likiwa na bidha mbalimbali za maziwa , tayari kwa kuwahudumia wateja wanaohitaji maziwa safi, na bidhaa zake kwa matumizi ya kila siku.

Mwanaume mmoja amesimama karibu na mashine ya kisasa ya maziwa, ameshika risiti mkononi baada ya kufanya malipo, huku mwingine ameketi pembeni akitazama kwa makini mchakato huo wa kiteknolojia, unaodhihirisha maendeleo katika huduma za maziwa safi na salama zipatikanazo kila siku.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa inayomilikiwa na ''Tasmaat'', iko pembezoni mwa barabara tayari kutoa huduma kwa wateja kwa ajili ya matumizi ya kila siku; kurahisisha na kuimarisha upatikanaji wa maziwa safi, salama, na yenye ubora kwa jamii.

Bidhaa mbalimbali za maziwa asilia pamoja na vinywaji kama soda na maji, vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya majokofu ya duka la hotel Milky Bar na bidhaa nyinginezo kwa matumizi ya kila siku ya wateja wake wa kila siku.

Mashine ya kisasa ya maziwa freshi, ndani ya duka la bidhaa mbalimbali za maziwa. Imesafishwa vizuri kwa usafi na mwonekano mzuri, tayari kwa kutoa huduma hiyo muhimu kwa wateja kila siku .

Mwanaume mmoja akiendesha pikipiki, amebeba mabirika makubwa ya chuma yaliyosheheni maziwa safi, akisambaza bidhaa hiyo muhimu kwa wauzaji wa madukani, kwaajili ya kuhakikisha upatikanaji wa maziwa bora, kusaidia lishe bora na kuimarisha afya za walaji katika jamii kila siku.

Mashine ya kisasa ya maziwa inayomilikiwa na Glata, iko tayari kutoa huduma bora na za uhakika kwa wateja wanaohitaji maziwa safi kila siku na kila wakati. Ina uwezo wa kujaza kwa haraka, kuhifadhi kwa usafi wa hali ya juu na kurahisisha upatikanaji wa maziwa kwa jamii, kwa njia ya kisasa yenye viwango vya kiafya.

Mashine ya kisasa ya maziwa ndani ya duka la bidhaa mbalimbali za maziwa inatoa huduma kwa haraka na usafi kwa ajili ya kusaidia upatikanaji wa bidhaa hiyo bora na kuimarisha lishe ya jamii, huku huduma za simu kupitia lipa kwa m-pesa zinarahisisha malipo kila siku kwa wateja.

Mashine ya kisasa ya maziwa freshi, iko ndani ya duka la bidhaa ya maziwa, ikiwa tayari kutoa huduma bora na haraka kwa wateja wanayohitaji maziwa safi kwa matumizi ya kila siku ya nyumbani.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa, lipo ndani ya duka la bidhaa mbalimbali za maziwa. Tayari kutoa huduma kwa wateja wanao hitaji maziwa safi na salama, kwa matumizi ya kila siku. Mitungi ya chuma ya kuhifadhia maziwa, imesimama imara kwa mpangilio mzuri, kuonesha na kuhakikisha upatikanaji wa maziwa kila siku, kwa matumizi ya familia, biashara na lishe bora.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya mashine ya kisasa ya maziwa, anatoa maelekezo ya matumizi ya mashine hiyo inayotoa huduma mbalimbali za maziwa safi kwa matumizi ya kila siku ya familia kwa urahisi na ufanisi.

Mteja mmoja amesimama ndani ya duka la maziwa linalo milikiwa na milikopo, linalotoa huduma ya maziwa yakawaida mtindi uliochemshwa na bidhaa nyinginezo za maziwa. Akijiandaa kuhudumia katika mazingira safi na ya utulivu yanayolenga katika kuboresha lishe ya kila siku.

Mwanaume mmoja juu ya pikipiki ameshika dumu kubwa la plastiki, anasambaza maziwa. Watu mbalimbali wamesimama wakisubiri huduma ndani ya duka la maziwa linalomilikiwa na "Kieni dairy products", likiwa na mashine ya kisasa tayari kutoa huduma kwa haraka na urahisi wa kila siku.

mashine ya kisasa ya promise, inayotoa huduma ya maziwa ipo ndani ya duka la bidhaa za maziwa tayari kwa kutoa huduma mbalimbali kwa wateja na kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa hiyo safi , na bora kila siku kwa uaminifu na uhakika

Mtu mmoja ameketi kwa utulivu katika duka la have a good day lililopambwa kwa maandishi ya guud laiti akisubiri wateja huku bidhaa mbalimbali za maziwa kama maziwa ya asasi, mtindi na yogati zikiwa zimepangwa tayari kwa uuzaji kwa matumizi ya kila siku.

Ndani ya duka la bidhaa mbalimbali za maziwa, pamoja na vitafunwa kama maandazi, mikate na vinginevyo, bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia. Mjasiriamali mwanaume anazungumza na mteja aliyemhudumia maziwa kwenye chupa safi kwa matumizi bora ya kila siku. Huduma mbalimbali za miamala ya kifedha, zinatolewa ili kurahisisha manunuzi na kuongeza urahisi kwa wateja.

Mashine ya kisasa ya maziwa safi na yaliyochemshwa inayomilikiwa na Supa ipo ndani ya duka la bidhaa mbalimbali za maziwa, tayari kuhudumia wateja kwaajili ya lishe bora, husaidia upatikanaji wa bidhaa hiyo muhimu na salama, imepakana na mashine ya mafuta ya kupikia, hali inyoonyesha urahisi wa huduma bora ya jamii.

Mwanamke mmoja mbele ya duka la bidhaa za maziwa, anasubiri kwa utulivu kuhudumiwa bidhaa safi na bora za maziwa, kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kila siku ikiwemo: Familia, mapishi, na afya bora ya lishe.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya mashine ya maziwa katika duka la bidhaa za maziwa linalotoa huduma mbalimbali kwa wateja wake kila siku. Ameshika mashine hiyo kwa mkono, akitazama mbele kwa utulivu.

Wateja wakiwa wamesimama kwa utulivu na mpangilio katika mashine ya maziwa ya Destiny Dairies wakisubiri huduma ya bidhaa muhimu za maziwa kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku.

Duka la maziwa la "Yustina" linauza maziwa freshi na mtindi. Wauzaji wamo ndani wakimuhudumia mteja alieketi kwenye kiti cheupe karibu meza ya plastiki. Pembeni kuna jokofu kubwa linalotumika kuhifadhi bidhaa hiyo. Nje kuna ndoo, beseni, sufuria dogo, na madumu ya maji kwa ajili ya kuimarisha usafi na kurahisisha upatikanaji wa maziwa kila siku.

Mwanamke mmoja akihudumiwa katika la NDUMUENI DAIRY AND MILK BAR huku mwanaume mmoja akisimama kwa utulivu akisubiri zamu yake ifike wakati mpitanjia wakiume akipita katika duka hilo linalouza bidhaa za maziwa kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Mashine ya kisasa ya maziwa inayo milikiwa na fam imesimama imara ndani ya duka tayari kutoa huduma safi na bora kwa wateja wanaohitaji bidhaa kwa urahisi na uharaka kila siku kwa matumizi ya familia biashara ndogo na lishe bora.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa maarufu kama "milk ATM", ipo ndani ya duka la bidhaa mbalimbali za maziwa, tayari kuhudumia wateja kwa ajili ya mahitaji ya kila siku, ikihifadhi maziwa kwa usafi, ubora na urahisi wa upatikanaji.

Huduma ya bidhaa ya maziwa yanatolewa kupitia mashine ya kisasa, ambapo mteja anatumia jagi kujaza maziwa katika kikombe cha rangi ya chombo cha plastiki. Huku vikombe vingine vingi vikiwa tayari kusaidia wateja kufurahia bidhaa hiyo papo hapo kila siku.

Mwanaume mmoja amesimama ndani ya duka la bidhaa za maziwa, karibu na mashine ya kisasa ya utoaji huduma. Akiwa tayari kuhudumia wateja wake kwa bidhaa, kama mtindi uliochemshwa na kuandaliwa pamoja na mara tayari kunywa kwa matumizi bora ya kila siku.

Mashine ya kisasa ya kutoa huduma za maziwa, ipo tayari ndani ya duka la bidhaa za maziwa, kwa ajili ya kurahisisha upatikanaji wa bidhaa hiyo safi, kusaidia na kuimarisha huduma kwa wateja, huku maspika ya mziki yakichangia kuongeza mvuto na furaha, katika mazingira ya ununuzi kila siku.

Mashine safi ya kisasa ya maziwa ya Vashu imewekwa ndani ya duka la bidhaa za maziwa, ikiwa tayari kutoa huduma kwa wateja muda wote, ikihakikisha upatikanaji wa maziwa safi na salama kila siku.

Bidhaa mbalimbali za maziwa zinauzwa ndani ya duka la"MOUNT KENYA MILK DEPOT " zenye muonekano wa kisasa, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio unaoeleweka ili kurahisisha huduma kwa wateja wanaohitaji maziwa safi kwa matumizi yao ya kila siku.

Mashine mbili za kisasa, ndani ya duka la bidhaa za maziwa, ikiwepo mashine ya maziwa ya Tasimati na nyingine ya Saladi, zikiwa tayari, kuwahudumia wateja kwa mahitaji yao ya kila siku, kwa usafi na ufanisi.

Bidhaa mbalimbali za maziwa zinatolewa ndani ya duka la "Lemas". Muuzaji ameketi kwa utulivu, kwa ajili ya kusubiri wateja na kuwahudumia bidhaa hiyo muhimu, safi, na bora kwa afya, inayopatikana kwa urahisi kwa matumizi ya kila siku.

Mteja wa kiume amesimama katika duka la bidhaa mbalimbali za maziwa na vitafunwa ambapo huduma za walipo kwa njia ya simu zinatolewa kila siku, kumsaidia mteja kulipa bili au kutoa pesa kwa urahisi na uharaka bila usumbufu wowote .

Wanawake wauzaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa ndani ya duka, wanazipanga kwa mpangilio mzuri kwenye rafu tayari kutoa huduma bora kwa wateja, kwa ajili ya kurahisisha upatikanaji wa maziwa safi, ili kusaidia lishe bora na kuimarisha afya za walaji kila siku.

Mashine ya kisasa ya maziwa inayomilikiwa na Glory, ipo ndani ya duka la bidhaa za maziwa tayari kutoa huduma safi na ubora kwa wateja kila siku. Ikihakikisha upatikanaji wa maziwa yenye ubora wa hali ya juu kwa mahitaji ya kila familia.

Bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng’ombe zimepangwa vizuri dukani na kwa utaratibu mzuri. Zikiwemo maziwa safi, mtindi wenye ladha vyote vikiwa na virutubisho muhimu vinavyosaidia kuupa mwili nishati na nguvu za kila siku.

Mwanaume mmoja amesimama nje ya duka la KIEN linalojihusisha na usambazaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa, akisubiri kwa utulivu kupata huduma hiyo muhimu kwa lishe bora, na mahitaji ya kila siku ya familia.

Mashine ya kisasa ya maziwa ndani ya duka lenye usafi na mpangilio mzuri. Lipo tayari kuhudumia wateja kwa kuwapatia maziwa safi na bora kila siku kwa matumizi ya nyumbani. Stuli imewekwa nje kutoa nafasi ya mapumziko na hivyo kusaidia kuimarisha huduma na ustawi kwa wateja.

Samani mbalimbali zikiwemo masofa ya kisasa na magodoro yenye ubora, zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la modeni fanicha tayari kuwahudumia wateja wanaotafuta bidhaa bora kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Samani mbalimbali zikiwepo masofa ya kisasa ya bluu lenye mito ya njano, kijivu yenye mito ya kijivu na rangi nyinginezo, ambayo yako tayari kwa wateja wanaotafuta ubora na muonekano wa kisasa, ambayo yanafaa kwa matumizi ya ofisini sebuleni au maeneo ya mapokezi kwa ajili ya kuleta mvuto na utulivu wa mazingira.

Samani za meza na makabati ya kufanyia biashara, zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wauzaji, vikiwa tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta vifaa imara na vyenye mvuto wa kibiashara.

Samani safi ya vitanda vya kisasa vimewekwa tayari katika eneo la wauzaji wa samani, kwa wateja wenye uhitaji wa usingizi wa kustarehesha kwa ajili ya kuiresha mandhari ya chumba, na kuimarisha ubora wa maisha ya kila siku.

Samani mbalimbali zikiwepo masofa, meza, zimepangwa vizuri katika eneo la uuzaji zikiwa tayari kwa wateja wanaotafuta ubora na muonekano wa kisasa, ambazo zinafaa kwa matumizi ya ofisini, majumbani na maeneo ya mapokezi kwa ajili ya kuleta mmvuto na utulivu wa mazingira.

Samani za kisasa kama makochi yenye mvuto, meza imara na stuli za kuvutia. Zimepangwa vizuri ndani ya eneo la wauzaji, tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta muonekano wa kisasa wa kuvutia, kwa matumizi bora ya nyumbani au ofisini.

Vitanda vya kisasa vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wauzaji wa samani, zikiwa tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta muonekano wa kuvutia, ubora wa kisasa na ladha ya kipekee kwa matumizi ya nyumbani au hoteli.

Samani mbalimbali kama vile meza, masofa na vifaa vingine vya ndani, vimepangwa kwa mpangilio mzuri na wakuvutia katika eneo la wauzaji, tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta bidhaa zenye muonekano wa kisasa, kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Samani mbalimbali za kisasa zikiwepo masofa, meza, na viti, zimechongwa kwa mpangilio mzuri ndani ya eneo la wauzaji wa samani, tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta bidhaa zenye muonekano wa kisasa na wa kuvutia, kwa ajili ya matumizi bora ya nyumbani au ofisini.

Samani za meza na sturi zake zimepangwa vizuri katika eneo la uuzwaji wa samani, tayari kuuzwa kwa wateja wanaohitaji muonekano mzuri na bidhaa bora ili kusaidia mahitaji yao na kuongeza urahisi wa kufanya uchaguzi bora,

Samani mbalimbali kama: masofa ya kisasa, meza za kuvutia na vifaa vingine vya kistarehe; zimepangwa kwa mpangilio maridadi ndani ya duka la wauzaji wa samani. Zikiwa tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta mwonekano wa kisasa kwa matumizi ya:: majumbani, ofisini au hata kwenye magari.

Meza ya chakula ya mbao, viti vinne, imepangwa mbele ya duka na wauzaji wa samani karibu na barabara inayopitisha magari, pikipiki na baiskeli ili kuvutia wateja wanaopita barabarani, huku majengo ya biashara na nguzo imara za umeme, zilizobeba nyaya zinazosambaza umeme zikiashiria uhalisia wa mandhari ya mjini.

Meza na bidhaa mbalimbali za samani, zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya eneo la wauzaji wa samani, tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta muonekano wa kisasa na wakuvutia, kwa ajili ya kupendezesha mandhari ri ya nyumba zao.

Vitanda vya kisasa vimebuniwa kwa ustadi ndani ya eneo la wauzaji wa samani. Vina muundo wa kuvutia na uimara wa hali ya juu, tayari kuuzwa kwa wateja wanao tafuta ubora na mvuto wa kisasa katika mapambo ya nyumba zao.

Mandhari ya hoteli safi na ya kuvutia, yenye muonekano wa kisasa, meza nzuri na viti vya kisanaa, vimepangwa kwa ustadi. Mapambo mazuri yamewekwa mezani, taa za ndani zikitawanya mwanga kwa wastani huku vinywaji vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri kauntani. Mteja ameketi kwa utulivu akisubiri huduma. Kwa nje bustani zenye maua, zimetaradadi na nyumba bora zikiongeza uzuri wa mazingira.

Wahudumu watatu wa chakula; wawili wa kike, na mmoja wa kiume, wakiwa wamevalia sare zao safi, wamebeba vyakula tayari kuhudumia wateja, huku samani nzuri kama viti ikionesha umaridadi na hadhi ya juu ya hoteli hio.

Eneo la mapokezi ya hoteli limepambwa kwa uzuri mezani kuna maua ya kuvutia ,saa ya ukutani, picha mbao, taa za kupendeza na kizimamoto kikiwa pembezoni. Wahudumu wawili wamevalia mashati meupe na tai wanamkabidhi mteja menyu ya chakula kwa heshima na utaratibu mzuri wa kumhudumia.

Ndani ya hoteli yenye mandhari ya kuvutia; samani za kisasa kama meza, viti, taa na mapambo mazuri, vimepangwa kwa ustadi. Watu mbalimbali wameketi, wengine wanaingia kujipatia huduma ya chakula kitamu chenye ladha ya kipekee, na vinywaji safi kwa afya bora.

Wanaume watatu wamesimama ndani ya hoteli, wanasubiri kwa utulivu huduma safi ya kinywaji na chakula kitamu chenye harufu ya kuvutia, kwa ajili ya kujenga miili yao, kuongeza nishati na kuimarisha afya.

Ndani ya hoteli kubwa samani mbalimbali kama: masofa ya kisasa na mito yake, meza za kuvutia na taa zenye mwanga wa wastani; zimepagwa kwa mpangilio maridadi unaonyesha muonekano wa kisasa. Watu mbalimbali wameketi ili kupata huduma safi ya chakula na vinywaji, wengine wamesimama baada ya kumaliza huduma hiyo muhimu wakifurahia mandhari ya kuvutia.

Bidhaa mbalimbali kama karoti, vitunguu maji, maboga, nyanya, mbogamboga, nyanyachungu na nyinginezo zimepangwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza na kwenye ndoo kwa makundi, Vifungashio safi vinauzwa sokoni ilikumrahisishia mteja ununuzi. Mawanamke amesimama na mwanaume ameketi wakizungumza kwa utulivu tayari kuwahudumia wateja kwa ukarimu.

Bidhaa mbalimbali kama vile viatu , nguo na nyinginezo zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu na juu ya meza sokoni .wanaume wawili akiwepo mfanyabiashara wamesimama kwa utulivu . Tayari kutoka huduma Bora kwa wateja wanaotafuta mwonekano mzuri na bidhaa safi zenye ubora wa hali ya juu.

Mazulia ya kisasa yamepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni, yanatofautiana kwa vipimo, upana na mitindo ya kuvutia. Tayari kuuzwa kwa wateja kwa matumizi mbalimbali majumbani, maofisini na kwenye taasisi. Yanaonyesha ubora na ladha ya kisasa.

Wajasiriamali wawili (mwanamke na mwanaume) wamepanga kwa utaratibu bidhaa mbalimbali za matunda kama: ndizi, nanasi, maembe, matikiti maji, nyanya, karoti, vitunguu maji na nyinginezo; katika meza, makashi ya plastiki na vifungashio sokoni. Tayari kuwa hudumia wateja kwa mahitaji ya kila siku ya lishe bora.

Ndani ya duka kubwa lenye maonekano wa kisasa lililopo sokoni, mikoba, vikapu, nguo na bidhaa nyingine zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Zikisaidiwa na midori ya kuvalishia, kuonyesha ubora wake, muuzaji ameketi kwa utulivu akisubiri wateja kwa ajili ya kuwadumia kwa ukarimu.

Mwanamke mjasiriamali amepanga nyanya juu ya meza sokoni, ili kuwarahisishia wateja kuziona kwa ufasaha, akiwa anamhudumia mteja wake kwa kutumia kifungashio cha plastiki.

Wanawake ndani ya duka la nguo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu na vishikio, zikiwa na muonekano wa kuvutia, rangi ya angavu na mitindo ya kisasa. Tayari kwa ajili ya kuuzwa sokoni kwa wateja wanaotafuta mavazi maridadi na ya kuvutia.

Wajasiriamali wamepanda bidhaa zao mbalimbali sokoni kwa mpangilio mzuri zikiwemo nyanya, vitunguu, pilipili hoho na viazi mbatata kwenye meza na makreti safi, wakiwa tayari kuwahudumia wateja na kuuza mazao yao kwa ustadi na nidhamu ya biashara.

Mjasiriamali mwanamke amepanga kwa ustadi nyanya zake zenye rangi nyekundu juu ya meza ndani ya makasha ya plastiki sokoni. Anamhudumia mteja kwa bashasha na ucheshi wa kibiashara, akimshawishi kwa upole kuchagua nyanya zilizonona zaidi kwa mapishi yenye ladha.

Mwanaume mmoja ndani ya duka la mapambo na bidhaa za asili, anachunguza kwa makini vitu vinavyo akisi utamaduni wetu, ikiwa ni sehemu ya soko linalouza bidhaa za kitamaduni na za kipekee kwa wageni na wenyeji.

Ndani ya soko lenye pilikapilika wafanyabiashara wamepanga bidhaa zao kwenye mpangilio mzuri kama vitunguu maji, mbogamboga safi vitu vikiwa kwenye mabeseni makubwa na ndoo zilizotengwa mahususi kwa ajili ya kuwekea majibia ya kusafisha pamoja na takataka zinazokusanywa kwa ustadi ili kudumisha usafi wa eneo hilo.

Watu mbali mbali wana shiriki kikamilifu shughuli za ununuzi na huuzaji wa bidhaa ndani ya soko la kisasa. Kila kona imesheheni harakati bidhaa chache na mpangilio unao rahishisha huduma kwa wateja wa aina zote.

Bidhaa mbalimbali zikiwepo mikanda ya kuvalia nguo, viatu zimepangwa katika mpangilio mzuri kwa mvuto na usafi wa hali ya juu sokoni; zikiwa tayari kuuzwa kwa wateja wanaotembelea eneo hilo la biashara.

Wajasiriamali wanawake na wanaume wamepanga bidhaa zao kwa mpangilio mzuri katika vifaa mbalimbali, ikiwepo meza, sahani kubwa, na vikapu ndani ya soko wakiwa tayari kuwahudumia wateja wao kwa bidii, ili kujipatia riziki zao za kila siku.

Mjasiriamali mwanamke amepanga kwa ustadi bidhaa zake za vyakula na matunda kama ndizi mbivu, nyanya, mayai, mbogamboga, viazi mviringo na vifungashia vya kubebea bidhaa huku akimhudumia mteja wake, bei zimebandikwa kwenye kila bidhaa kumrahisishia mteja kufanya uchunguzi wa haraka sokoni .

Huduma za pesa kupitia simu zinatolewa na mitandao mbalimbali ya simu ikiwepo M-pesa, Airtel Money na nyinginezo za benki ya KCB. Watu mbalimbali wameketi wengine wamesimama na wengine wakitembea kupata huduma hizo, zinazoashiria urahisi wa kutuma, kupokea na kutoa pesa kwa haraka.

Wateja wamesimama nje ya maduka ya kisasa wakifanya miamala kwa njia ya huduma za pesa kwa simu. Pikipiki na mikokoteni vimepaki vikisubiri kusafirisha bidhaa, jambo linaloonesha urahisi, usalama na ufanisi wa huduma za kifedha kidigitali.

Malipo yanafanyika kwa kutumia mtandao wa safaricom, huduma za pesa kupitia simu zinatolewa na mitandao mbalimbali ya simu, kwa njia ya kadi au mpesa, ni huduma rahisi ambayo mteja anaweza kutumia akiwa mahali popote anapohitaji.

Mtu mmoja ameshika kwa utulivu, kisimu cha pesapall kifaa cha kisasa chenye sehemu ya kuingiza kadi. Anajiandaa kutoa pesa kwa kutumia huduma za kifedha za steni kwa haraka, usalama na wepesi. Katika mazingira safi na teknolojia ya kuaminika.

Jengo la ghorofa limejengwa kwa ubunifu wa kisasa. Limesimama kwa kuvutia, likizungukwa na bustani maridadi za maua zinazoongeza mvuto wa mazingira kwa ajili ya kuboresha mandhari, na kuimarisha ubora wa maisha katika makazi ya mjini.

Majengo ya kisasa ya maghorofa yamesimama imara ndani ya mandhari tulivu. Yamezungukwa na bustani safi za miti zinazotoa hewa safi, zikionesha ubora wa maisha na ustawi. Yamejengwa kwa ajili ya makazi ya kisasa na yenye kuvutia.

Ghorofa refu lenye vyumba vingi, limesimama imara. Linavutia na muonekano wa kisasa, likiasharia maendeleo ya makazi ya mijini na miundombinu bora kwa wakazi wa aina mbalimbali.

Nyumba ya kisasa, ndani ya eneo la uwekezaji wa majengo, imejengwa kwa ubora wa hali ya juu ikiwa na vyumba vingi, dirisha pana, zinazoruhusu mwanga na hewa safi kuingia, hali inayowaonyesha mandhari bora, na muonekano wa kuvutia makazi ya kisasa.

Watu mbalimbali ndani ya jumba la biashara. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio, mzuri huku maelekezo yakiwekwa ukutani kwenye karatasi maalumu zinazoonyesha muelekeo wa bidhaa tofauti kwa ajili ya kuwasaidia wateja kuvitambua kwa urahisi, kuimarisha huduma na kuongeza ufanisi wa wanunuzi.

Ndani ya duka kubwa la kisasa bidhaa mbalimbali za thamani kama; hereni za kuvutia, bangili za kisasa na pochi maridadi zimepangwa kwa mpangilio wakuvutia zikimulikwa na taa za ndani zinazoongeza mvuto wa ununuzi kwa wateja.

Viatu vimepangwa kwa utaratibu na umaridadi wa hali ya juu ndani ya jumba la kisasa la manunuzi, zimening'inia na kuvutia kwenye rafu maalum tayari kuwahudumia wateja wanaotafuta ubora mitindo na mvuto wa kisasa katika mavazi yao .

Wateja mbalimbali wanapata huduma katika jumba kubwa la biashara la kisasa, lenye mpangilio mzuri na mandhari safi ya kuvutia. Baadhi wanahudumiwa kwa ustadi na tabasamu la wahudumu waliovaa sare nadhifu, huku wengine wakiwa kwenye foleni kwa utulivu wakisubiri zamu yao. Mazingira hayo yanaonyesha ubora wa huduma na ustaarabu wa ununuzi wa kisasa.

Bidhaa mbalimbali za nguo zinapangwa kwa mpangilio mzuri na umaridadi, katika rafu kubwa na vifaa vya kuning'inizia nguo ndani ya jumba la biashara, ili kuvutia wateja na kuongeza urahisi wa ununuzi katika mazingira safi yaliyopangiliwa kitaalamu.

Bidhaa mbalimbali zikiwepo nguo, viatu, kofia na nyinginezo zinauzwa katika duka kubwa zikiwa zimewekwa kwa mpangilio na utaratibu mzuri unaonekana na kuzitofautisha ili kumsaidia mnunuzi kuchagua bidhaa hizo kwa usahihi.

Mavazi ya kiume yenye muonekano mzuri yamepangwa kwa mpangilio maridadi ndani ya duka kubwa la "BOOTCUT", ili kuwasaidia wateja kuchagua na kununua bidhaa hizo kwa urahisi na usahihi.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kwenye rafu ndani ya jumba kubwa la biashara, kwenye muonekano wa kisasa tayari kuuzwa kwa wateja wanaohitaji bidhaa bora, katika mazingira safi yaliyopambwa kwa taa za kuvutia na huduma za hali ya juu.

Bidhaa mbalimbali kama: kofia, miwani ya kisasa, cheni, hereni, na viatu; vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, na vifaa maalum vya kuwekea ikiwemo midoli ya kuvalisha; ndani ya jumba kubwa na biashara lenye muonekano wa kuvutia. Hali inayoonyesha ubunifu, usafi na mvuto kwa wateja.

Ndani ya jumba la maduka ya kisasa, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuhifadhiwa katika vifungashio bora, hali inayowapa wateja urahisi wa kununua kwa huduma nzuri, salama, na ya kisasa ya bidhaa hizo.

Ndani ya jumba la kisasa la manunuzi, viatu vya aina mbalimbali. Vimepangwa kwa mpangilio na utaratibu mzuri kwenye rafu. Tayari kwa matumizi ya kila siku, na kusaidia kuongeza mvuto na ujasiri kwa wateja, wanaovifuata kwa ladha na mahitaji yao.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa katika rafu, kwa mpangilio na utaratibu mzuri, ndani ya duka kubwa la kisasa. Wateja wanatumia vikapu vitolewavyo katika eneo hilo, kwa ajili ya kuweka bidhaa wanazozichagua, kabla ya kufanya malipo.

Bidhaa mbalimbali zikiwepo mayonizi zilizotengenezwa kwa yai ,mafuta na siki, zitumikazo kama kiambata cha chakula hasa kwenye mikate .zimepagwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kubwa zikiwa zimehifadhiwa kwa vifungashio muhimu kutunza ubora na uimara tayari kuuzwa kwa wateja

Bidhaa mbalimbali kama mafuta ya kupaka, viatu, mikoba na nyinginezo zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu kwa makundi maalum ndani ya duka kubwa la kisasa, ili kurahisisha wateja kuchagua na kupata bidhaa hizo kwa usahihi na wepesi.

Bidhaa mbalimbali zinazotumia umeme kama mashine za kufulia za kisasa, majiko, majokofu, runinga na nyinginezo. Zimepangwa kwa umaridadi ndani ya duka kubwa la kisasa. Huku wateja wakiwa ndani kwa ajili ya ununuzi, wa vifaa bora. Hali inayoashiria maendeleo ya kiteknolojia na kuboreka kwa maisha ya jamii.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri na umaridadi wa hali ya juu, kwenye rafu ndani ya jumba la biashara. Wanawake wamevalia sare wamesimama kwa utulivu, kwa ajili ya kufanya usafi hali inayodhihirisha mazingira safi, na ya kuvutia kwa wateja.

Bidhaa mbalimbali kama: nyanya, vitunguu, viazi mbatata, tangawizi; na matunda kama: ndizi na matango; zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kuu la kisasa. Mwanamke mmoja amebeba mfuko mweupe, anaangalia na kuchagua kwa uangalifu bidhaa hizo muhimu kwa matumizi ya nyumbani, mahotelini na kadhalika.

Bidhaa mbalimbali kama soda, juisi na nyinginezo; zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndani ya duka kubwa, tayari kuuzwa kwa wateja wanaohitaji bidhaa bora zenye muonekano mzuri, kwa ajili ya matumizi ya kila siku na kuimarisha huduma za kisasa kwa wateja.

Bidhaa mbalimbali kama mafuta, nyanya za kusaga, na nyinginezo; zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jumba la biashara la kisasa lenye mandhari safi, na taa zenye mwanga za kuvutia, tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta bidhaa bora kwa matumizi ya majumbani, mahotelini, na kwenye masherehe.

Bidhaa mbalimbali kama vile dawa za meno na nyinginezo zinauzwa katika duka kubwa, zimewekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti ili zisiweze kuharibika na zimepangiliwa vizuri, maelekezo yameandikwa nje ya vifungashio hivyo ili kumsaidia mnunuzi kuzitumia kwa usahihi.